Mambo mingi inaendelea katika hii pwani ambapo kuna bahari na meli mbili ambazo zinavyoonekana zinasafirisha mizigo kutoka pahali moja kuenda nyingine katika bahari hii.

Kikundi cha watu ambao wamekuja kujumuika pamoja ambapo rais wa kenya William Samoei Ruto anaonekana kusalimia wamama waliokuwa wamesimama hapo mbele. Kuna campaign inayoendelea.

Millicent Omanga ambaye ni mwakilishi wa kike inavyoonekana anaendeleza mradi ndo kwa maana kuna hema ya manjano na watu wanaomwakilisha.

Nyumba hii ni kubwa sana na ni nyeupe, ambayo imetengenezwa juu na makuti la chini imetengenezwa na mawe. Na pia inaonekana kukuwa na nyasi ya rangi ya majani.

Maziwa ya mtende liko juu ya meza kwenye jegi ya glasi. Kuna maziwa ya mtindi ya mimea, kuna maziwa ya mtindi ya vanilla , na kuna maziwa ya mtindi ya matunda ya strawberry .

Bahari hii ni kubwa sana na ikona mchanga mwingi na pia kuna miti kubwa na jua inaonekana imewaka sana na kuna kivuli ambapo mtu anaweza pumzika hapo.

Inayoonekana hapa ni chumba ambayo inahifadhiwa vitu vya kitambo ambapo watu wanakuja na kuona na inaitwa Dr. Krapf National Museum.

Bahari hii ni kubwa sana na inaonekana kukuwa na maji mengi na rangi ya samawati. Na pia kuna meli mbili kubwa kubwa, ambayo inaonekana kubeba mizigo kutoka pande moja hadi lingine.

Kuna mwanaume ambaye ako juu ya lori kubwa ambayo liko na karatasi kubwa na pia chini kuna mwanaume mwengine ambaye ako na karatasi nyingine ya rangi ya samawati ambayo wanafunika hiyo lori nayo.

Mwanamme huyu anendesha pikipiki, na pia kuna pikipiki nyingine kando yake, ambapo kuna mwanamme mwingine anaendesha. Na mbele yake kuna bajaji ya rangi ya samawati.

Kuna mwanaume mmoja kwa hii barabara na mwanamke ambae amevaa rinda nyekundu na kando ya hii barabara kuna gari kwa aina ya matatu ambayo inasafirisha abiria na pia kuna manyumba kando na maduka.

Tunavyojua pwani iko kando ya bahari na kuna mchanga nyeupe kando na kuna miti ya mnazi hapo na manyumba ziko.

Mahali hii inakaa kukuwa nchi kavu kwa sababu maji ni kidogo na mchanga iko kwa wingi na pia mti haiko mingi sana. Inaonekana kukuwa imekauka pahali hii.

Jukua la shamra shamra inayoendelea ambapo wanauza imeandaliwa na matunda wa kadhaa wa kadhaa iliyokatwa katwa kama vile matunda ya shauku, maembe, tikitimaji na limau.

Bahari hii ina maji mengi na maji iko kwa rangi ya samawati. Inavyoonekana kuna meli kubwa ambayo inasafirisha mizigo kutoka pande moja kwenda pande nyingine.

Lori la kitanda gorofa iliyo na rangi ya samawati limebeba lori nyingine juu ambayo lina magurudumu mengi. Lori hii ikpo kwa njia inaenda.

Pwani hii inaonekana kukuwa kubwa sana ambapo inavyoonekana, jua limetua na pia bahari ni kubwa sana na imejaa maji ambayo rangi yake ni ya samawati na kuna mimea kando.

Nyumba hii inavyoonekana haijamaliza kujengwa na kando yake kuna duka ya samawati, na mtu amepiga picha akiwa ndani ya gari kwa sababu naona ya kando ya gari.

Kituo hii ya gari inaonekana kuwa na matatu mbili. Moja ya rangi ya manjano, na ingine ni ya rangi ya kijani kibichi. Kunaonekana kukuwa na mtu mmoja ambaye anabeba abiria kwa gari hii.

Miti hii iko kando ya bahari ambapo hapa ni pwani na kuna changarawe nyeupe na pia miti mingi ambayo inayotumika kama kivuli ambapo mtu anaweza pumzika hapo.

Magari kadhaa kadhaa wa kadhaa imepangwa chini ya kivuli marefu sana, na pia kuna dirisha ya gari hapa ambayo mpiga picha amekaa ndani ya hii gari akipiga picha iliyo ya kivuli.

Pahali hii inaonekana kukuwa na mjengo inayoendelea kujengwa kwa sababu kuna watu wengi ambao wanafundi na wamevaa kofia na pia kuna lori kubwa hapo kando ya hilo nyumba ambayo inajengwa.

Bahari hii ni kubwa sana na iko na maji ya rangi ya samawati, inavyoonekana kuna mtu ambaye anaendesha chombo cha maji hapo nyuma na pia kuna upepo wa bahari.

Hapa kuna nyumba nyeupe na pia kuna miti mingi na pia kunaonekana kukuwa na chuma refu refu ya rangi ya samawati ambayo iko hapo kando ya hizo miti.

Mwanamke anauza nguo kwa jina ya dera na kuna wazungu wanao pita kwa njia na kuna manyumba kadhaa kwa hili barabara na pia kuna gari nyeupe ambalo linakaa limesimama hapo.

Bahari hii ni kubwa sana, na iko na maji ya rangi ya samawati, na pia kuna changarawe hapo kando na pia kuna meli mingi na pia kuna mawe kubwa kubwa katikati ya bahari hii.

Msongamano mkubwa wa magari ni mrefu sana kwa sababu kuna lori nyingi ambayo imesimama kwa njia na lori hizi zinaonekana kukuwa zimebeba mizigo mingi sana.

Muumini wa kiume ya dini la Kiislamu anaonekana kukuwa inje ya Msikitini. Msikiti ni pahali ambapo waislamu wanaenda kuomba Mungu wao aliye juu na kuna maandishi ya kiarabu inje.